Hili ni duka la nguo likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na meza. Bidhaa hizi ni pamoja na mikoba ya wanawake, miwani, na vitu vingine vya mapambo au vifaa. Mpangilio unaonyesha duka la kisasa lenye bidhaa zilizopangwa vizuri kwa ajili ya wateja kuweza kuchagua kile ambacho wanaezataka kununua.

Hili ni onyesho la bidhaa ndani ya duka la nguo au vifaa likijulikana kama botiki. Katikati kuna manikini iliyovaa shati lenye mikono mipana lenye nukta nyeusi na miwani ya jua. Manikini iyo inaashikilia begi jeupe maridadi lenye mnyororo wa dhahabu. Chini ya manikini kwenye meza ya duara kuna pochi mbalimbali na viatu vya kike vilivyopangwa.

Hili ni duka la nguo ambapo kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na kwenye hanger zikiwemo jinsi jaketi na denim na fulana. Bango kubwa lenye picha ya mwanamke linaashiria kuwa hili ni duka la nguo hii inauza mavazi ya kike. Duka linaonekana kuwa na mpangilio wa kisasa na rafu za kuonyesha bidhaa.

Hapa tunaona wateja na wafanyakazi ndani ya duka la nguo au boutique . Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo kutoka kwenye rafu na vitu vilivyopangwa huku wengine wakisimama karibu na kaunta ya malipo. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kawaida za ununuzi katika maduka mengi humu nchini Kenya yama.

Hili ni duka la nguo ambalo lina marundo ya nguo zilizokunjwa vizuri yanayoonekana kuwa mashati au suruali zikiwa zimepangwa kwenye rafu au meza. Nyuma kuna nguo nyingine zikiwa zimetundikwa kwenye kamba au reki za nguo jambo linaloashiria uteuzi mpana wa bidhaa.

Hii ni duka la nguo au boutique lililopangwa vizuri. Linaonekana kuuza nguo na labda vifaa vingine vilivyopangwa kwa makini kwenye rafu na kuning'inizwa kwenye pau za nguo. Nguo zimapangwa kwa njia inayovutia zikiwa zimekunjwa vizuri kwenye rafu na zingine zikining'inia kuonyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana.

Hili ni duka ambalo linaonyesha bidhaa mbalimbali zinazopatikana katika boutique ikiwemo mikoba, viatu na shali au vitambaa vya shingo. Bidhaa hizi zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu na sehemu za kuonyeshea jambo linaloonyesha mpangilio wa duka la kisasa. Hii ni taswira ya mazingira ya biashara ndogo au duka la nguo.

Hili ni duka la nguo la kisasa likiwa na taa za kisasa za kufuatilia kwenye dari nyeupe. Kuna safu za nguo zilizopangwa kwenye reki na stendi za kuonyesha zikiwemo sweta, mashati na nguo nyingine za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, njano na nyeusi. Duka hili linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Hili ni duka la nguo na viatu. Ndani ya duka, kuna rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali na nguo zilizopangwa vizuri kwenye makabati na sehemu za kuning'iniq. Mannequin iliyovaliaa shati la kitambaa chenye michoro inasimama mbele ikionyesha mtindo wa mavazi unaopatikana dukani. Mwangaza ndani ya duka unaonekana kutosha kuangazia bidhaa.

Hili ni duka la nguo la LC Waikiki ambalo linaweza kuelezwa kama duka la kisasa la nguo. Ndani ya duka hili, kuna nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi zikiwemo nguo za watoto, wanaume na wanawake. Duka hili lina lengo la kutoa mitindo kwa bei nafuu likizingatia kaulimbiu kila mtu anastahili kuvaa vizuri.

Hili ni duka la nguo mbalimbali, zikiwemo jeans , jaketi za denimu na t-shirt zikiwa zimepangwa kwenye rafu na meza. Kuna ishara kubwa yenye namba 501, na chapa ya Levi's inaonekana ikionyesha kuwa hili ni duka la Levi's, au sehemu inayouza bidhaa za Levi's.

Hili ni duka la nguo ambalo liko na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa kukuuza. Katika sehemu ya ndani ya duka kuna taa za kutosha zinazomulika bidhaa. Kuna mifuko na nguo zilizopangwa kwenye rafu kwenye hangeri. Mifuko inaonekana kuwa ya rangi tofauti na mitindo mbalimbali na nguo zimepangwa kwa utaratibu kwenye hangeri.

Hapa ni ndani ya duka la nguo kutokana na uwepo wa nguo zilizopangwa kwenye rafu na mannequins zilizoonyesha mavazi. Kuna mannequins kadhaa zilizovaa nguo zikionyesha mitindo mbalimbali ya mavazi yanayouzwa dukani. Watu kadhaa wanaonekana ndani ya duka baadhi yao wakiangalia nguo au wakitembea ndani ya eneo la duka.

Hili ni duka la nguo la Levi's inauza bidhaa mbalimbali ikiwemo curvy jeans kama inavyoonekana kwenye madirisha ya duka. Duka ina madirisha makubwa yanayoonyesha nguo kwenye mannequins na ndani kuna nafasi ya ununuzi na bidhaa zilizopangwa.

Hili ni duka la nguo inayo bobea katika mavazi ya wanaume, haswa suti na jaketi mbalimbali. Nguo hizi zimepangwa kwa utaratibu kwenye raki, zikionyesha rangi na mitindo tofauti ikijumuisha jaketi za rangi ya buluu na kijivu, pamoja na suti nyeusi. Hii inaashiria uteuzi mpana wa mavazi rasmi na ya kawaida kwa wateja tofauti.

Hili ni duka langu lenye jina ya Ithira. Juu ya mlango au ukuta wa ndani, kuna ishara inayoonyesha jina la botiki Ithira. Ndani ya botiki kuna nguo mbalimbali zilizo pangwa kwenye reki, na pia kuna money queen iliyovaa gauni jeusi yenye michoro, ikionyesha mitindo inayopatikana.

Huu ni mkusanyiko wa bidhaa za mitindo kama vile mikoba, viatu vya kisigino na vitu vya mapambo ambavyo vimepangwa kwenye rafu nyeupe kwenye duka la nguo. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ya kuvutia macho kwenye rafu za kisasa, zikionyesha mpangilio safi na wa kitaalam, inayopatikana mara nyingi kwenye duka la manguo au boutiques .

Hili ni duka la nguo au botique likionesha mashati ya wanaume yanayouzwa. Mashati mbalimbali ya wanaume yamepangwa kwa uagalifu kwenye meza au rafu yakionesha mitindo na rangi tofauti. Kuna bango kubwa jekundu lenye mandishi sale 55% off . Likionesha punguzo kubwa la bei kwenye bidhaa zinazouzwa hapa ndani.

Hili ni duka la nguo likionyesha bidhaa mbalimbali za kuuzwa. Tunaona safu ndevu- ndefu za nguo zilizokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu na zingine zikining'inia kwenye pau zikionyesha aina na rangi mbalimbali za mavazi. Mbali na nguo, kunaweza kuonekana pia vitu vidogo vilivyopangwa kwenye rafu za chini ambavyo vinaweza kuwa vifaa vya mtindo au bidhaa nyingine zinazouzwa.

Duka hili la nguo liko na nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye makabati na rafu. Nguo hizo ni pamoja na mashati, suruali na labda viatu zikionyesha mpangilio wa bidhaa zinazopatikana katika duka hilo. Inaonekana kama duka la rejareja la nguo.

Hili ni duka la nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kwenye kamba za kuning'inia, jambo la kawaida katika maduka ya manguo yanayolenga kuonyesha bidhaa zao kwa kuvutia. Kuna suti, jaketi na mashati yaliyokunjwa kuashiria kuwa duka hili linauza mavazi ya wanaume na inaweza kuwa na mavazi ya wanawake pia.

Hii ni duka la nguo lenye safu ndefu za nguo zilizopangwa vizuri kwenye reki zikionyesha aina mbalimbali za mavazi kama vile mashati, suruali, na sketi. Mannequins kadhaa zimevalishwa nguo mbalimbali zikionyesha jinsi mavazi yanavyoweza kuonekana yakivaliwa. Pia kuna meza na reki zilizojaa mifuko, viatu na vifaa vingine vikiongeza aina ya bidhaa zinazopatikana dukani.

Hili duka ya nguo ambalo umepambwa kwa umaridadi kuna mannequins zinazoonyesha mavasi na kofia mbali mbali zikisaidia kuonyesha jinsi bidhaa zinavyoweza kuvaliwa, kofia za aina mbali mbali ikiwemo kofia pana na kofia za ufukueni, zimepangwa kwa kuvutia baadhi zikiwa zimewekwa kwenye stendi maalum.

Hii ni duka la nguo na viatu lenye rafu ndefu na zilizopangwa vizuri zikionyesha aina mbalimbali za viatu na nguo. Mpangilio huu unaonyesha duka la kisasa lenye bidhaa zilizopangwa kwa kuvutia, jambo ambalo ni la kawaida katika duka la nguo. Uwepo wa viatu na nguo unaonyesha kuwa duka hili lina uza bidhaa za mitindo ambazo ni sifa kuu kwa boutiques .

Hili ni duka la nguo ,juu ya mlango wa duka Kuna bango lililoandikwa Nirosa Classic collection, ikionyesha jina na aina ya biashara inayofanywa. Mannequins kadhaa zimepangwa mbele ya duka na ndani zikionyesha aina mbali mbali za nguo za wanawake kama vile gauni , jumpsuits na suruali. Nguo zimepangwa kwa kuvutia kwenye Mannequins .

Hili ni rundo kubwa la nguo mbalimbali, zilizopangwa au kutandikwa, zikionekana kuuzwa au kuonyeshwa, ingawa si duka la kifahari la boutique .Lina wakilisha soko la nguo au eneo la kuuza nguo za mitumba, ambazo huweza kupatikana katika maeneo mbalimbali ya biashara ndogo ndogo, ikiwemo yale yanayojulikana kama boutiques ndogo au za bei nafuu.

Hili ni duka la nguo ambalo lina sakafu ya mbao inayong'aa na kuta yenye rangi zisizokolea zikitoa mwonekano safi na wa kisasa. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye reki na meza za kuonyeshea bidhaa katikati ya duka. Kuna nguo zilizokunjwa na zile zilizoning'inizwa zikiashiria urvo wa mitindo.

Huu ni mkusanyiko wa mikanda ya aina mbalimbali ikiashiria ni duka la nguo ambalo linalouza mikanda hii. Mikanda ya ngozi yenye rangi na mitindo tofauti ikiwemo kahawia iliyokolea, kahawia nyepesi nyeusi na buluu iliyokolea. Mikanda hii imepangwa kwa usawa ikionyesha jinsi inavyoweza kuonyeshwa katika duka la nguo.

Hili ni duka la mrp ambalo linajulikana kama mr price chapa maarufu ya mavazi. Ndani ya duka kuna safu za nguo zilizopangwa vizuri zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa ikiwa ni pamoja na mavazi, viatu na vifaa. Mr price ina matawi mengi katika maeneo mbalimbali yakiwemo maduka makubwa kama gallarela shopping mall .

Haya ni mazingira ya ndani ya duka la kuuza magari, ambapo magari huonyeshwa kwa wateja. Hali hii ni ya kawaida katika car bazaars au maduka makubwa ya magari ambapo wateja wanaweza kutazama na kuchagua magari. Gari kuu lililoonyeshwa ni lynotcolio suv inayojulikana kwa muundo wake wa kisasa na teknolojia za usalama.

Hili ni gari aina la Toyota ambalo linaweza kupatikana kwa urahisi katika Car Bazaars au masoko ya magari hasa nchini Kenya. Gari hili ni la kibiashara linalotumika sana kama vani ya abiria, matatu, usafirishaji wa mizigo au kwa matumizi ya familia kubwa nchini na maeneo mengine duniani.

Wnaaume hawa waili wanasaliiana jambo linaloweza kuashiria makubaliano au kukamilika kwa biashara. Inaweza kuonyesha huyu muuzaji na mnunuzi wamekamilisha biashara ya gari kwenye soko la magari. Kuna gari linaloonekana kwa nyuma likisisitiza mazingira ya biashara ya magari. Huenda huyu mwanaume amenunua gari.

Tunaona tairi likioshwa kwa kutumia mashine ya shinikizo la maji. Katika soko la magari, gari huoshwa na kusafishwa vizuri ili kuvutia wanunuzi na kuonekana katika hali nzuri kabla ya kuuzwa. Baadhi ya soko ya magari au wafanyibiashara wa magari wanaweza kutoa huduma za kuosha magari au matairi kama sehemu za huduma zao kwa wateja.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace ambalo ni gari la kibiashara linalotumika sana kwa usafirishaji wa abiria au mizigo. Toyota kama hii mara nyingi huuzwa katika bazaars au masoko ya magari yaliyotumika ambapo wanunuzi wanaweza kupata magari kwa matumizi mbalimbali kama vile biashara ya usafiri au mahitaji ya familia.

Hili ni eneo ambalo linafanana na chumba cha maonyesho ya magari au sehemu ya jengo kubwa la biashara kama vile maduka makubwa ambapo magari yanauzwa au kuonyeshwa. Hapa tunaona magari kadhaa yaliyopangwa vizuri ndani ya nafasi pana ambayo ni sifa ya kawaida ya chumba cha maonyesho ya magari au car bazaars za kisasa zinazopatikana ndani ya majengo.

Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mmoja wa wanaume anaonekana akishilkilia kifaa kama kompyuta kibao au karatasi akionyesha uwezekano wa mazungumzo ya mauzo au kutoa maelezo ya gari. Magari yanaonekana nyuma yao yakionyesha kuwa wako katika mazingira ya biashara ya magari ambapo ni eneo la maonyesho ya magari aua duka la magari.

Hii ni gari aina ya Subaru Forester ambalo ni gari linalopatikana mara kwa mara kwenye car bazaars . Subaru forester ni SUV maarufu na matoleo mbalimbali kama vile Forester XT inayopatikana sokoni. Magari kama haya huuzwa kama magari yaliyotumika na maelezo kama mwaka wa utengenezaji, hali ya injini na sifa nyinginezo hutolewa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la Subaru Forester ikijumuisha kiti cha dereva, dashibodi na sehemu ya abiria. Aina hii ya gari inapatikana mara kwa mara katika masoko ya magari au car bazaars nchini Kenya. Magari kama haya huuzwa katika maeneo maalum kama vile Kenya car bazaar limited ambayo huorodhesha magari mbalimbali.

Hii ni gari aina ya Volvo S90 ambalo linaweza kupatikana katika maonyesho ya magari au masoko ya magari. Gari hili ni la kifahari linalojulikana kwa usalama na teknolojia yake. Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti likiashiria mazingira ya nje ambayo mara nyingi hutumika kwa maonyesho ya magari au masoko ya magari.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ambayo inaweza kuwa inauzwa kwenye soko la magari. Viti vya nyuma vya gari vinaonekana kuwa vya kitambaa na viti vya mbele vikiwa vinaonekana kwa mbali kuelekea usukani.

Hili ni gari aina ya Infinity QX80 ambalo linaonekana kuwa katika eneo la maonyesho ya magari au duka la gari. Eneo hili linawezakuwa duka rasmi la magari ambapo maari mapya au yaliyotumika huonyeshwa na kuuzwa au soko la wazi ambapo magari huuzwa na wanunuzi na wauzaji mbalimbali hukutana. Gari hili huwa na sifa za kifahari sana.

Huyu ni muuzaji au mwakilishi wa muuzaji akimkabidhi funguo za gari mteja ambaye enaonekana kufurahia na kuridhika ndani ya gari jipya. Mteja anaonekana mwenye furaha na tabasamu akionyesha kuridhika na ununuzi wake jambo ambalo ni lengo kuu la car bazaars kuunganisha wanunuzi na magari wanayotaka.

Hili ni gari la kubebea magari likibeba gari la kifahari la rangi ya bluu. Magari ya kubebea kama hii hutumika katika kusafirisha magari kwenda au kutoka kwenye maduka ya kuuzia magari. Magari haya pia yanaweza kutumia kutoa huduma za kurejesha gari lililoharibika au kuharibika kutoka barabarani au mahali popote.

Hili ni gari aina la Toyota Passo, ambalo mara nyingi huuzwa katika maeneo ya biashara ya magari au car bazzars . Car bazzaars ni masoko ambapo magari yaliyotumika huuzwa na kununuliwa, yakitoa fursa ya wanunuzi kupata magari mbalimbali kama Toyota Passo kwa bei tofauti.

Hii ni mazingira inayohusiana na biashara ya magari. Wanaume wawili wamevalia suti wakionekana kujadiliana au kufanya biashara ndani ya eneo hili, mmoja anaweza kuwa muuzaji na mwingine mteja au wote wawili ni wafanya biashara. Magari kadhaa yanaonekana ndani ya jengo yakionyesha aina mbali mbali za magari yanayoweza kuwa yanauzwa.

Hapa tunaona magari aina mbalimbali yaliyopakiwa kwenye eneo la wazi ikifanana na soko la magari. Magari yamepakiwa kwenye eneo lenye nyasi ambalo linaweza kuwa uwanja au sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya kuonyesha na kuuza magari. Kuna aina tofauti za magari yaliyoonekana ikiwemo gari ndogo la abiria, gari kubwa la mizigo aina ya Isuzu na gari lingine dogo la abiria.

Hili ni duka la kuuza magari. Linaonyesha magari kadhaa ambayo yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Hii inajumuisha magari tofauti tofauti na kuna dawati la mapokezi lenye mhudumu likiashiria huduma kwa wateja na shughuli za mauzo.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa magari yaliyopangwa kwa safu ndefu hasa katika soko la magari au eneo la kuuza magari .Kuna idadi kubwa ya aina mbalimbali na rangi tofauti yakiashiria uteuzi mpana unaopatikanaktaika soko la magari.

Hili ni eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa utaratibu, yanayofanana na soko la magari. Idadi kubwa ya magari ya aina mbalimbali yanaonekana hapa, ikiwemo magari madogo ya abiria, SUV na hata lori ndogo la mizigo. Hii inaakisi utofauti wa magari yanayopatikana katika soko la magari.

Haya ni makubaliano au muktaba, labda wa mauzo au ununuzi wa gari katika muktadha wa biashara ya magari. Wanaume wawili wanashikana mikono, ishara ya kukamilisha biashara au kufikia makubaliano ambayo ni jambo la kawaida katika minada au soko la magari. Gari lilipo nyuma linaonyesha wazi kua biashara inayofanyika inahusu magari.

Magari haya yamepangwa katika eneo linalofanana na soko la magari au eneo la maonyesho ya magari. Ni ya kifahari na yenye nguvu ikiwemo ford bustan ya buluu, dolge challenger ya rangi ya chungwa ambayo mara nyingi huonekana katika maonyesho au sehemu za mauzo ya magari. Eneo linaonekana kuwa wazi na lina miundo ya kivuli ambayo ni kawaida.

Mwanamume huyu anafanyia kazi gari lililobomolewa ambalo linaonekana kuwa katika mazingira yanaayofanana na soko la magari au karakana. GAri hilo linaonekana kuwa katika hatua ya ukarabati na kutenganishwa kwa ajili ya vipuru kwani sehemu za mbele zimetolewa na limepakwa rangi nyekundu. Gari hili linaweza kuwa linatayarishwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa tunawona mawanamke ndani ya gari, anayeonekana kuwa mteja au miliki mpya akifurahia gari lake jipya. Hii ni baada ya ununuzi wa gari kwenye soko la magari. Mawanamke huyu anaweza kuwa amemaliza tu kununua gari hilo na anaonyesha furaha yake akiwa ndani.

Hili ni gari la kifahari. Katika chumba cha maonyesho au duka la magari, ambalo linaweza kuwa sehemu ya soko la magari. Gari hili ni la michezo na kifahari linalojulikana kwa kasi na muundo wake wa kuvutia. Limeegeshwa kwenye chumba chenye sakafu inayoakisi na taa za kisasa, zikiwemo taa za duara zilizoning'inia juu.

Hili ni trela la kubeba magari ambalo hutumika kusafirisha idadi kubwa ya magari kutoka sehemu moja kuenda nyingine ikiwemo kutoka viwandani au bandarini hadi kwenye meonyesho ya magari au maduka ya kuuzia magari. Katika muktadha wa car basaars trela hizi ni muhimu kwa kuhakikisha ugavi wa kutosha wa magari unaopatikana kwa ajili ya wateja wanaotembelea maonyesho au masoko haya.

Hili ni rundo la matairi ya gari. Matairi ni bidhaa muhimu zinazouzwa katika soko la magari. Haya yanaweza kuwa matairi mapya au yaliyotumika yanayopatikana kwa ajili ya magari mbalimbali. Matairi ni sehemu muhimu ya gari na uwepo wao unaweza kuashiria upatikanaji wa vipuri vingine katika soko ya magari.

Hili ni gari la abiria, linaonekana kuwa limetengenezwa vizuri, na liko katika hali nzuri. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye sakafu ya matofali, na nyuma yake kuna majengo na miundo mingine inayofanana na yale yanayopatikana katika maeneo ya biashara au maegesho makubwa. Hii inaweza kuashiria kuwa gari liko katika soko la magari.

Hili ni gari la michezo, ambalo linaonekana kuwa toyota 86 au subaru vrz likiwa katika eneo la huduma au karakana. Gari liko mbele ya mlango mkubwa wa karakana wenye maandishi service huduma na maelekezo ya approach slowly outdoor . Hii inaashiria kuwa gari liko katika kituo cha huduma au matengenezo.

Haya ni mazingira ya biashara ya magari ambapo mteja na muuzaji wanajadiliana kuhusu ununuzi wa gari jambo linalifanyika mara kwa mara katika car bazaars s au maonyesho ya magari. Hapa tunaona mwanaume anayeweza kuwa muuzaji wa magari akionyesha kitu kwenye kompyuta kibao kwa wanandoa wanaowezekana kuwa wanunuzi wakiwa wamesimama karibu na gari.

Hapa ni ndani la soko la vyakula likionyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwenye rafu na kwenye masanduku zikiashiria utofauti wa bidhaa zinazopatikana sokoni. Bidhaa zimepangwa kwa njia inayoonekana kuvutia wateja zikiwa zimetenganishwa na makundi au rangi.

Hiki ni kibanda cha soko la wazi, likiwa na vitu kadhaa vya kuuza bidhaa mbalimbali. Inaonekana kuna bidhaa za aina nyingi zikiwemo shanga, mapambo na vitu vingine vilivyopangwa kwenye meza au kuning'inizwa kwenye vibanda. Mazingira yanaonyesha shughuli za kibiashara zinazofanyika nje.

Hili ni soko la wazi au soko la barabarani ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa na shughuli za kibiashara zinaendelea. Hapa tunaona wachuuzi wana- wameweka bidhaa zao kand- kando ya barabara au eneo lililotengwa kwa ajili ya biashara. Kuna chupa kadhaa zenye vinywaji labda juisi au vinywaji vingine baridi.

Hili ni soko la viatu au sandali zikiwa na aina mbalimbali za viatu na sandali ikiwemo viatu vya kike vilivyopangwa kwenye rafu na vingine vilivyowekwa chini kwenye meza au stedi. Hii inaashiria biashara ya rejareja ya bidhaa hizi. Mpangilio huu unaonyesha jinsi bidhaa zinavyopangwa katika soko ambapo bidhaa huwekwa wazi kwa wateja kuziona.

Hizi ni ndizi nyingi zikiwa zimepangwa zikiashiria soko la matunda. Ndizi hizi zinaonekana zimeiva na ziko tayari kuuzwa na kununuliwa na wanan- wanunuzi wanaokuja sokoni kutafuta matunda mabichi na ya asili. Hali hii inaonyesha shughuli za kibiashara zinazofanyika katika soko la matunda ambapo bidhaa za kilimo huuzwa kwa walaji au wauzaji kwa jumla.

Hili ni soko ambalo tunaona bidhaa zinazoonekana ikiwemo nguo, mifuko, viatu na vyombo vya nyumbani kuashiria aina mbalimbali za bidhaa. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia zinazoonyesha maduka au vibanda vya wazi ambapo nguo zimepangwa kwa rafu, mifuko imerundikwa na viatu vimepangwa chini. Watu wanaonekana wakitembea na wakifanya ununuzi.

Hili ni soko ambalo linaonekana kujaa bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga zikiwa zimepangwa kwenye masanduku na meza. Watu kadhaa wakiwemo wachuuzi na wateja wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kila siku sokoni kuashiria mazingira yenye shuguli nyingi. Mazingira ya soko la ndani au soko la barabarani lenye miundo rahisi ya vibanda au maduka.

Hizi ni bidhaa zinazouzwa sokoni hasa kazi za mikono na sanamu ya wanyama kama twiha na tembo ambazo zinaweza kupatikana katika masoko ya bidhaa za kitamaduni au maduka ya zawai. Bidhaa hizi zinepangwa kwenye rafu zikionyesha wingi na aina mbalimbali za vitu vinavyopatikana kwa wateja. Bidhaa hizi huuzwa kwa bei kali sana.

Hili ni duka ndogo la rejareja linalouza bidhaa mbalimbali hasa vito na mapambo. Ni duka la mtaa au kibanda cha kuuzia bidhaa ambacho ni sehemu ya soko pana zaidi la bidhaa za reja reja. Bidhaa kuu zinazoonekana ni pamoja na shanga, mikufu, vikuku na mapambo mengine yakiwa yamening'inia na kuwekwa kwenye meza ya kuonyeshea.

Hili linaonekana kuwa soko la sanaa au duka la zawadi likiwa limejaa vitu mbalimbali vya sanaa na ufundi wa kiafrika hasa kuna mkusanyiko mkubwa wa vinyango, sanamu za mbao na vitu vingine vya kitamaduni vinavyouzwa ikionyesha utajiri wa sanaa ya kiafrika inayopatikana katika masoko kama haya.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao hasa mboga na matunda kama karoti na matunda mengine chini ardhini. Mazingira yanaonekana kuwa na udongo au matope na kuna kreti ya mbao katikati ikionyesha mazingira halisi ya soko la kawaida. Watu wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali.

Hili ni soko la viatu hasa viatu vya wazi. Kuna mkusanyiko mkubwa wa viatu vya aina mbalimbali na rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwa wingi kuashiria biashara ya rejareja au jumla. Mpangilio wa viatu unaonyesha mazingira ya soko la wazi au duka ndogo la viatu ambapo bidhaa huwekwa wazi kwa wateja wachague.

Hii ni biashara ya mayai katika mazingira ya soko au galla la mayai idadi ya kubwa ya mayai imepangwa vizuri kwenye vibweta vya mayai yakiwa yamepangwa kwenye rafu. Hii inaashiria kuwa mayai hayo yanapatikana kwa uwingi kwa ajili ya kuuzwa.

Hizi ni bidhaa za kithamaduni na za ufundi ikiwemo nguo zenye mfumo ya kiafrika labda lezo au vitenge pamoja na goma za aina mbali mbali. Hii inaashiria kuwa ni soko linalouza bidhaa za kienyeji au za uthamaduni bidhaa zimepangwa kwa njia inaonekana kupitia wateja zikiwa zimetundikwa au kuweka kwenye meza.

Hili ni soko jipya la Kenyatta nchini Kenya. Inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi za soko likiwa na mabanda na watu wakitembea au kufanya biashara. Soko hili ni maarufu kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo nyama choma na bidhaa za saluni. Serikali imezindua huduma bure ya Wi-Fi katika soko hili ili kuwezesha bishara za kidijitali na kukuza e-commerce .

Hapa tunaona makontena mbalimbali yaliyojaa viungo vya rangi tofauti kama vile manjano, machungwa na nyekundu, pamoja na bidhaa nyingine kavu kama vile samaki kavu au matunda yaliyokaushwa, ambazo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mpangilio huu katika makontena mbalimbali ni kawaida kuonekana katika masoko ya ndani, hasa yale yanayouza viungo na bidhaa za chakula.

Hii ni soko au duka la bidhaa za plastiki likiwa limejaa vitu mbalimbali vya matumizi ya nyumbani. Bidhaa nyingi za plastiki kama vile ndoo, mabakuli, vikombe, chupa, vyombo vya kuhifadhi chakula na brashi. Hizi ni bidhaa za kawaida zinazopatikana katika masoko au maduka yanayouza vifaa vya nyumbani.

Hizi ni bidhaa mbalimbali zinazopatikana sokoni, hasa zile za ufundi wa mikono na sanaa ya kitamaduni. Bidhaa kama vile mikoba iliyosokotwa viatu vyenye mapambo ya kipekee na sanamu za wanyama zilizochongwa pamoja na vitu vingine vya mapambo ya nyumbani au zawadi. Hizi ni bidhaa zinazopatikana kwa kawaida katika masoko ya sanaa na ufundi au masoko ya wazi.

Hili ni Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao kando ya barabara kwa ajili ya kuuza. Kuna wachuuzi kadhaa wakiuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda na mboga kama vile karoti, matango na labda matunda mengine yaliyopangwa vizuri huko chini. Soko linaonekana kuwa katika eneo la mtaani na majengo yanaonekana nyuma.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Linaonekana kuwa soko la wazi au la barabarani likiwa na vibanda vingi vilivyopangwa kando ya barabara. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni huku magari na pikipiki zikionekana pia. Kuna mabango ya matangazo yaliyosimama juu yakionyesha kuwa eneo hilo lina shughuli za kibiashara na kijamii.

Hapa tunaona soko au duka la nguo lililo wazi likionyesha bidhaa mbalimbali za nguo zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Kuna mabango yanayoashiria special offer 300 kuashiria punguzo la bei au offer maalum kwa wateja. Hii inaonyesha mazingira ya biashara na shughuli za kibiashara zinazofanyika sokoni.

Hili ni soko kubwa au gala la jumla na vitunguu. Inaonyesha kiasi kikubwa cha vitunguu vilivyowekwa kwenye magunia na rundo, ikionyesha kuwa bidhaa kuu inayouzwa au kuhifadhiwa katika soko hili ni vitunguu. Kuna watu wachache wanaoonekana katikati ya magunia wakishughulikia au kusimamia bidhaa, jambo linaloashiria shughuli za kibiashara.

Soko hili linaashiria shughuli nyingi, ikiwezekana ni soko la Masai huko Nairobi Kenya. Inawakilisha mazingira ya wazi ambapo bidhaa mbalimbali huuza ikiwemo ufundi wa mikono, nguo, mapambo na vitu vya kitamaduni vya kiafrika kama vile sanamu za mbao na vitambaa. Watu wengi wanaonekana wakitembea kati ya vibanda kuonyesha mandhari ya soko.

Huu ni muundo wa soko la ndani linaloweza kuwa soko la bidhaa mbalimbali au soko maalum la aina fulani ya bidhaa. Kuna vibanda au meza kadhaa zilizopangwa kwa safu ambazo hutumiwa na wachuuzi kuweka na kuuza bidhaa zao. Baadhi ya meza zimefunikwa ikionyesha uwezekano wa bidhaa zilizohifadhiwa au zilizopangwa kuuzwa baadae. Hii inaashiria soko zimefungwa.

Soko hili limejaa matunda kama vile ndizi, mananasi , na maembe yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Inaonekana kuwa soko la wazi au la muda, lenye paa la kitambaa au turubai linalotoa kivuli kwa bidhaa na wauzaji. Mtu mmoja anaonekana mgongoni akipita au akihudumia wateja sokoni. Mazingira ya soko yanaonyesha shughuli za kibiashara.

Hizi ni bidhaa nyingi zilizopangwa, ikiwemo viatu vilivyopangwa juu ya rafu. Na bidhaa zingine ndogo ndogo kama bangili na mapambo mengine, yaliyopangwa chini juu ya meza. Inaonekana kuwa soko la nje au la muda, labda soko la barabarani au sehemu ya soko kubwa zaidi.

Hili ni soko la ndani linaloonyesha shughuli za kibiashara na mauzo ya bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la ndizi zilizoning'inia na matunda mengine kama maembe na machungwa yaliyopangwa kwenye makreti na meza. Pia kuna matunda mengine yasiyotambulika vizuri. Watu wanaonekana wakiwa ndani ya soko baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na bidhaa wakionyesha uwepo wa wachuuzi au wateja.

Hili ni soko la wazi likionyesha vibanda vya kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna matunda kama vile mananasi na labda ndizi au viazi vitamu pamoja na mifuko iliyojaa bidhaa zingine zote zikionyesha shughuli za kibiashara. Vibanda vimejengwa kutumia nguzo za mbao na paa za mabati au vifaa vingine vya muda, jambo la kawaida katika masoko ya wazi.

Hili ni soko la ndani lenye njia kuu katikati na maduka au vibanda vidogo vikipanga pande zote mbili. Bidhaa mbalimbali zimeonyeshwa kuuzwa ikiwemo nguo, mifuko na vitu vingine vya ufundi au bidhaa za nyumbani. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kuu, kuashiria shughuli za kawaida za soko.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi na bidhaa nyingi zilizopangwa na kuuzwa. Soko hili linaonyesha aina mbalimbali za bidhaa ikiwemo nguo, vitambaa, bidhaa za nyumbani, vyakula zilizopangwa katika mirundo au kwenye vibanda. Kuna msongamano kubwa wa watu wakiwemo wauzaji na wanunuzi unaoashiria shughuli nyingi za kibiashara na mwingiliano wa kijamii unaopatikana katika masoko.

Hili ni soko hasa soko la nguo za mitumba. Kuna rundo kubwa la nguo zenye rangi na michoro tofauti zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria biashara ya rejareja inayofanyika katika mazingira ya soko. Baadhi ya watu hukuja maeneo kama hii na kuchagua nguo ambazo wanataka na kuuziwa kwa bei nafuu.

Haya ni majengo ya ghorofa ikimaanisha shughuli za uendelezaji wa mali ambapo watu hujenga na kuuza nyumba au vyumba hivi. Majengo haya yanaweza kuonekana kama fursa ya uwekezaji kwa watu binafsi au taasisi zinazotafuta kununua mahali kwa ajili ya kukodisha au kuuza tena kwa faida.

Hii ni nyumba la kifahari. Ni mali ya makazi hasa nyumba kubwa yenye vyumba vitano, vyote vyenye bafu ndani. Nyumba inaonekana kuwa na bwawa la kuogelea, jambo linaloiongezea dhamani na mvuto kwa wanunuzi au wapangaji wanaotafuta huduma za kifahari. Mali kama hii inalenga soko la juu na real estate likijumuisha watu binafsi.

Hili ni jengo refu ambalo lonaonekana kuwa chini ya ijenzi au ukarabati mkubwa ikiwa na miti ya mbao iliyowekwa pande zake. Inawakilisha sehemu ya huduma za mali isiyohamishika zinazohusiana na ujenzi na maendeleo ya majengo mapya au ukarabati wa yaliyopo. Hii inajumuisha miradi ya makazi, biashara au viwanda.

Hili ni jengo linalotangaza huduma za real estate hasa ukodishaji wa nafasi. Ishara kubwa yenye maandishi to-let inaonyesha wazi kuwa nafasi ndani ya jengo hilo zinapatikana kwa ukodishaji. Hii ni huduma ya msingi katika real estate ambapo mali hupatikana kwa wapangaji.

Hii ni nyumba ya kifahari. Mara nyingi huuzwa au kukodishwa kama sehemu ya maendeleo ya gated community .Nyumba kama hizi kwa kawaida huwa na vyumba vyote vya kulala vilivyo na bafu ndani, chumba cha wafanyikazi, nafasi ya ofisi au masomo, na mara nyingi huambatana na huduma za jamii kama vile gym ,na bwawa la kuogelea.

Hii ni nyumba ya kifahari aina ya mali isiyohamishika ambayo huuzwa au kukodishwa kupitia huduma za real estate . Ina- Nyumba hii ina sifa ambazo zinaweza kuvutia wanunuzi au wapangaji kama vile muundo wa kisasa, madirisha makubwa na mazingira ya kijani kibichi ambazo ni point muhimu zinazotumiwa na huduma za real estate kutangaza mali.

Hili ni jengo lenye ghorofa nyingi na majengo haya mara nyingi huuzwa au kukodishwa kama vyumba vya makazi, ofisi au nafasi za biashara. Huduma za mali isiyohamishika, zitahusika na kutafuta wanunuzi au wapangaji, kuandaa mikataba na kusimamia mchakato wa mauzo au ukodishaji.

Ile ni jengo la ghorofa. Ambalo ni la mali isiyohamishika. Linaweza kuwa linapatikana kwa ajili ya kuuzwa au kukodishwa. Ikiwa sehemu ya orodha ya mali zinazoshughulikiwa na wakala wa mali isiyohamisishika. Baada ya jengo kuuzwa au kukodishwa kampuni za mali isiyohamishika zinaweza kutoa huduma za usimamizi wa mali.

Hili ni jengo la kisasa ambalo linaonekana kuwa nyumba ya makazi au gorofa likiwakilisha huduma za real estate . Jengo hili linaweza kuwa nyumba ya kifahari, maisonette au gorofa kulingana na muundo na idadi ya vyumba. Linaonekana kuwa na balconys , madirisha na makubwa na muundo wa kisasa unaopendekeza mali ya ubora wa juu.

Hili ni jengo lenye biashara kataa na bahati ya ishara zinaonyesha huduma zinzousiana na mahali hizio hamishika to lent ishara hii inaonyesha kuwa nafasi au sehemu ya jengo inapatikana kwa kukodishwa ambao ni huduma ya mzingi katika sekta ya mali hisio hamishika.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye balcony pana na eneo la nje lililopangwa vizuri ikiwa na bustani ndogo na jengo ndogo la ziada labda nyumba ya walinzi au store . Hii inawakilisha mali inayoweza kuuzwa au kukodishwa kupitia huduma za real estate . Balcony yenye viti na meza inaonyesha nafasi ya kuishi nje jambo linaloweza kuvutia wanunuzi.

Hili ni jengo la kisasa la ghorofa na bwawa la kuogelea. Linaweza kuwa linatoa vyumba vya studio, vya chumba kimoja au viwili vya kulala vinavyopatikana kwa ajili ya kukodishwa au kuuzwa. Kuwepo kwa bwawa la kuogelea kunaashiria kwamba jengo hili linaweza kuwa na huduma zingine za kisasa kama vile gym , eneo la kucheza watoto, lifti za kasi na usalama ambazo huongeza dhamani ya mali.

Pande wa kulia kuna jengo kubwa likiwa chini ya ujenzi, likionyesha fursa za uwekezaji katika maendeleo ya mali isiyohamishika na ujenzi wa kibiashara au makazi ya ghorofa. Katikati na kushoto, kuna nyumba za makazi zikipendekeza uwepo wa mali zinazopatikana kwa kuuza au kukodisha au fursa za kuendeleza makazi mapya.

Jengo hili ni refu sana ni la ghorofa na ambalo linaweza kuwakilisha mali isiyohamishika inayopatikana kwa huduma ya mali isiyohamishika. Jengo kama hili linaweza kuwa linauzwa au kukodishwa kupitia huduma za mali isiyohamishika ambapo mawakala huwaunganisha wamiliki na wanunuzi au wapangaji.

Hili ni bango la To Let kumaanisha kupangisha lililowekwa na kampuni ya mali isiyohamishika iitwayo Knight Frank . Bango hili linatangaza nafasi za ofisi zinazopatikana katika jengo linaloitwa The PRIORE . Bango hili linaashiria huduma ya msingi ya mali isiyohamishika ambayo ni kupangisha majengo au nafasi.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi ambalo linaweza kuwa linapatikana kwa ajili ya kuuzwa au kukodishwa ili iwe vyumba vya kuishi au nafasi za kibiashara. Makampuni ya real estate yanaweza kutoa huduma za kutangaza, kuonyesha na kurahisisha mikataba ya mauzo au ukodishaji.

Nyumba hii inaweza kuuzwa au kukodishwa kutumia wakala wa mali isiyohamishika. Dhamani ya nyumba inaweza kutathminiwa na wataalamu wa mali isiyohamishika kwa madhumuni ya mauzo, mikopo au bima. Baada ya ununuzi au ukodishaji, huduma za usimamizi wa mali zinaweza kuhitajika ikiwemo matengenezo na usimamizi wa wapangaji.

Hii ni sehemu ya orodha ya mali zinazouzwa au kukodishwa na kampuni ya mali isiyohamishika. Wataalamu wa mali isiyohamishika wanaweza kutadhmini thamani ya nyumba hii kulingana na eneo, ukubwa, hali, na huduma zake. Kampuni za real estate pia zinaweza kusimamia nyumba hii kwa niaba ya wamiliki, ikiwemo kukusanya kodi, kufanya matangazo, na kushugulikia maswala ya wapangaji.

Hii ni tangazo la to let ambalo linamaanisha kukodisha lililobandikwa kwenye mti likihusiana na huduma za mali isiyohamishika. Hapa pia kuna nambari ya simu imetolewa kwa ajili ya waombaji wanaovutiwa kuwasiliana na mmiliki au wakala wa mali hii.

Hili ni jengo la kisasa ambalo linaweza kuhusishwa na huduma za mali isiyohamishika. Jengo hili lina vyumba kadhaa na linaonekana kuwa mavyumba haya yana balconies Kwa kila ghorofa likipendekeza linaweza kuwa na vyumba vya kuishi au studio .

Hili ni jengo la ghorofa nyingi ambalo limekamilika hivi karibuni likiwa na ukuta wa matofali mbele yake. Jengo hili linaweza kuwa mradi mpya wa maendeleo ya mali isiyohamishika, unaolenga kutoa makazi au nafasi za biashara. Mara tu lilipokamilika huduma za mali isiohamishika zilihitajika kwa ajili ya kuuza au kukodisha vitengo vilivyomo ndani yake.

Hii ni nyumba ya makazi ambayo inawakilisha mali isiyohamishika inayoweza kutumika kwenye huduma ya real estate kama vile kuuza, kukodisha au kuonyesha mali ya wanunuzi au wapangaji. Inatoa taswira ya kwanza ya mali kwa wateja wanaotafuta nyumba ikiangazia sifa za nje kama vile paa la vigae, kuta za matofali na bustani.

Hapa tunaona mali isiyohamishika hasa nyumba ya makazi na kiwanja cha ardhi kinachoweza kuendelezwa. Kuna kiwanja tupu mbele ya nyumba kinaonyesha uwezekano wa maendeleo ya baadae kama vile ujenzi wa nyumba nyingine, jengo la biashara au bustani, kulingana na mahitaji ya mnunuzi na kanuni za eneo hilo. Pia inawezekana kuwa ni barabara ipo mbele ya nyumba hii.

Hili ni bango la matangazo la Mwananchi Credit, linalotoa huduma za kifedha zinazohusiana na mali isiyohamishika. Bango hili linatangaza TITLE DEED LOANS UPTO 25M ikimaanisha mikopo inayotolewa kwa kutumia hatimiliki za ardhi, au majengo kama thamana hadi shilingi milioni twenty five .

Hili ni tangazo la mradi wa majengo ya gorofa. Unaoitwa Hayatt Heights, kuonyesha huduma za Real Estate . Aina ya mali ni vyumba viwili vya kulala. Pamoja na chumba cha ziada cha mtumishi. Hali ya ujenzi. Ujenzi unaendelea. Bei ya kuanzia inanzia shilingi milioni nane.

Hiki ni kiwanja kinachoonekana kuwa ardhi tupu au isiyotumika ambayo inafanya kuwa fursa nzuri kwa maendeleo ya real estate kama vile ujenzi wa majengo ya makazi au biashara. Kuna majengo ya ghorofa yaliyo karibu na kiwanja kuashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa katika mazingira ya mjini au karibu na maeneo yaliyojengwa.

Ni jengo refu la ghorofa ambalo linaweza kuwakilisha mali isiyo hamishika, inayotolewa kupitia huduma za real estate. Jengo hili linaweza kuwa ghorofa za makazi, ofisi au mchanganyiko wa biashara na makazi yote ambayo yanahusiana na huduma za real estate kama vile kuuza, kukodisha au kusimamia mali.

Jengo hili linaweza kuwa na vyumba vya kuishi vinavyoweza kukodishwa au kuuzwa, hivyo kuendana na huduma za makazi katika sekta ya mali isiyohamishika. Sehemu za chini za jengo au hata ghorofa zote, zinaweza kutumika kama nafasi za ofisi au maduka ya biashara, hivyo kutoa huduma za mali isiyohamishika kwa wafanyabiashara.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka au jengo ambalo linaweza kuwa sehemu ya maduka makubwa, shopping mall upande wa kushoto unaonyesha reki ndefu zilizojaa bidhaa zikionyesha mpangilio wa duka la kisasa. Mazingira haya ni ya kibiashara na mara nyingi yanapatikana katika maduka makubwa.

Hili ni duka kubwa la Quickmart. Maduka makubwa ya ununuzi ni majengo makubwa yanayokusanya maduka mbalimbali, mikahawa na mhudumu zingine chini ya paa moja na Quickmart hii inaweza kuwa sehemu ya duka kama hilo au karibu nalo. Maduka makubwa ya ununuzi hutoa urahisi wa kupata bidhaa na huduma mbalimbali katika eneo moja.

Haya ni mazingira ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Inaonekana kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ndefu na watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu hizo wakichagua au kuangalia bidhaa.

Hili ni duka kubwa ambalo huitwa Cleanshelf yenye rafu ndefu zilizopangwa kwa utaratibu na kujaa bidhaa nyingi, jambo linaloashiria uteuzi mpana wa bidhaa unaopatikana katika maduka makubwa. Bidhaa zimepangwa kwa safu na kwa utaratibu kwenye rafu , jambo linaloashiria wateja kupata na kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi.

Hili ni bango la chandarana foodplus ambayo ni duka kubwa ya Kenya. Chini ya jina, kaulimbiu more than just food ambayo na kiswahili ni zaidi ya chakula tu inaonekana ikionyesha kuwa duka hilo linatoa bidhaa na huduma mbalimbali zaidi ya chakula. Duka hili ni mnyororo huru wa maduka makubwa makubwa inayomilikiwa na wakenya.

Hili ni duka kuu la Naivas. Jina Naivas linaonekana wazi kwenye ishara kubwa ya nje, likionyesha kuwa hili ni duka la Naivas Supermarket. Maneno Vegetables linaonekana ndani ya duka, likionyesha uwepo wa sehemu ya mboga. Sehemu ya nje na ndani ya mlango wa duka linashiria mazingira ya ununuzi. Neno “karibu” linaonekana karibu na jina la duka, likitoa ujumbe wa kukaribisha wateja.

Hili ni duka kuu ambalo linauzwa bidhaa vya kieletroniki. Inaonekana kiwa na aina mbalimbali za bidhaa za kieletroniki kama vile televisheni, majokofu na labda vifaa vingine vya nyumbani kama vile mashine za kufulia. Televisheni zimewekwa kwenye rafu ukutani zikionyesha picha tofauti, huku majokofu na vifaa vingine vikiwa vimepangwa chini.

Rafu hizi zimejazwa na bidhaa hasa dawa za meno za Colgate ndani ya duka kubwa. Zimepangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali, zikionyesha wingi wa aina ya bidhaa zinazopatikana katika maduka makubwa. Mpangilio wa bidhaa kwenye rafu unaonyesha jinsi maduka makubwa yanavyopanga bidhaa zao kwa utaratibu ili kuwezesha wateja kuzipata kwa urahisi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto kuna viti vilivyopangwa kwa sakafu na upande wa kulia kuna sehemu ya bidhaa za michezo kama vile mipira. Sakafu iliyosafi na mpangilio wa bidhaa unaonyesha mazingira ya kawaida ya duka kubwa. Chini katikati kuna kikapu cha rangi ya chungwa ambacho hutumika kwa kubeba bidhaa wakati wa manunuzi ishara nyingine ya duka kubwa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambalo linaonyesha matunda na mboga likijumuisha tikiti maji yaliyokatwa na yasiyo katwa pamoja na rundo la mboga za majani. Bidhaa zimepangwa kwa uangalifu kwenye masanduku ya mbao na rafu zikionyesha wingi na utaratibu ndani ya duka hili. Duka lina mwangaza mzuri wa taa na muundo wa kisasa wa dari.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa za vyakula hasa matunda na mboga. Kuna rafu na vibanda vilivyojaa matunda na mboga mbalimbali ikiwemo tikitimaji na parachichi na bei zikiwa zimeonyeshwa kwa mfano sabini na tisa na mia moja thelathini na nane. Duka linaonekana kuwa na nafasi kubwa na mpangilio mzuri wa bidhaa kwenye rafu ndefu zinazoelekea mbali.

Hapa ni ndani ya duka kubwa. Tunaona rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri zikionyesha aina nyingi za bidhaa zinazopatikana kwa wateja. Alama za bei zinazoonekana zikining'inia au kuwekwa karibu na bidhaa zikionyesha bei ya bidhaa ya vitu kama vile mia tisa na mia tano. Njia pana katika ya rafu zinaruhusu wateja kutembea kwa urahisi na kuchagua bidhaa wanazohitaji.

Hapa ni ndani ya duka kubwa, sehemu ya matunda na mboga zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vibweta maalum. Kuna pia rafu zenye bidhaa mbalimbali nyuma ya eneo la matunda. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu jambo linalorahisisha wateja kupata wanachohitaji. Duka linaonekana kuwa safi na lenye nafasi ya kutosha kwa wateja kuzunguka.

Hizi ni rafu zikiwa zimepangwa ndani ya duka kubwa, kwa utaratibu zikiwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji katika chupa za rangi tofauti na bidhaa nyingine zilizofungashwa kwenye vifurushi. Mpangilio huu ni wa kawaida katika makubwa ili kurahisisha wateja kupata bidhaa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa likionyesha rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifungashio vya mayai na bidhaa nyinginezo zilizofungashwa zikipangwa kwa utaratibu ambazo zinaonekana kuwa mikate iliyookwa. Sakafu ina vigae vyenye muundo wa mraba jambo la kawaida katika maduka makubwa.

Hii ni sehemu ya chakula kilichoandaliwa katika maduka makubwa. Kuna vyombo vini vya chuma zilizojaa aina mbalimbali za chakula kilichopikwa kama vile wali, maharage, nyama, mboga na vinginevyo. Hii ni kawaida katika maduka makubwa kutoa huduma ya chakula cha haraka au kilichoandaliwa kwa ajili ya wateja wanaotaka kununua chakula papo hapo.

Hapa ni ndani ya sehemu ya duka kubwa. Inaonekana kuwa na nafasi kubwa, sakafu safi ya vigae na rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Pia kuna sehemu ya bidhaa zilizopangwa kwenye palletes katikati ya duka. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakifanya manunuzi ndani ya duka.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Inaonekana kuwa sehemu inayouza bidhaa za kuoka kama vile, mikate, keki na keki nyingine kama inavyoonekana kutoka kwa ishara ya pasta na maonyesho ya bidhaa ya kuoka. Pia kuna sehemu ya kuonyesha bidhaa zenye gilasi zinazoashiria kuwa kuna bidhaa zinazohitaji kuhifadhiwa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa, sehemu ya vyakula ambapo tunaona vyakula vilivyotayarishwa, bdhaa za mkate au bidhaa nyingine zinazofanana na zile zinazopatikana katika sehemu maalum za maduka makubwa. Taa za dari na mpangilio wa nafasi unaonyesha mazingira ya biashara yakilenga kuonyesha bidhaa kwa kuvutia.

Hii inaonyesha sehemu ya duka, inayofanana na sehemu ya pombe katika maduka makubwa au duka la vinywaji yenye rafu zilizojaa chupa mbalimbali za vinywaji vikali na divai. Pia kuna pipa la mbao linalotumiwa kuonyesha vinywaji vingine. Watu mbalimbali hukuja na kununua vinywaji hivi katika maduka makubwa hapa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kisasa ambalo ni duka kubwa. Tunaona safu ndefu zenye bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na vifriji vya kuonyeshea. Hii ni kawaida katika maduka makubwa ambapo bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, maziwa, na bidhaa nyingine zinazohitaji baridi huwekwa wazi kwa wateja.

Hapa ni ndani ya kubwa lenye mazingira safi na yaliyopangika vizuri. Inaonekana kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu na wateja kadhaa wanatembea kwenye korido wakifanya manunuzi. Wengine wakitumia mikotoneni ya ununuzi kuna mabango ya matangazo ya bei yaliyopundikwa juu, yakionesha namba kama mia tisa na kumi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo tunaona rafu zilizopangwa vizuri zikiwa na bidhaa mbalimbali ,jambo ambalo ni la kawaida katika maduka kubw ili kurahisisha wateja kupata wanachoitaji .Kuna bango kubwa lenye neno promotion likionyesha eneo la bidhaa zenye punguzo au ofa maalum jambo la kawaida. Piacha inaonyesha mazingira ya ndani ya duka kubwa.

Hapa tunaona rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo viatu vya michezo na vya kawaida. Hii ni sehemu ya duka kubwa au idara ndani ya maduka makubwa ambayo huuza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na viatu. Kwa hivyo viatu hivi vinaweza kupatikana katika sehemu ya bidhaa zisizo za vyakula ndani ya duka kubwa au supermarket .

Hii ni sehemu ya duka kubwa, ambako bidhaa za wingi kama vile nafaka kunde au viungo zinahifadhiwa kwenye magunia au vyombo vikubwa na kuweka wazi kwa ajili ya wateja kujichukulia kwa kutumia vyombo vya kupimia au vijiko. Utaratibu huu huruhusu wateja kununua kiasi wanachotaka na mara nyingi hupatikana katika sehemu za bidhaa, zisizo funganishwa.

Hii ni sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Tunaona aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Hizi ni pamoja na karoti, vitunguu, tangawizi, ndimu na mboga za majani kama vile kabeji au lettuce . Bidhaa zimepangwa kwa aungalifu katika vikapu au masanduku ya kijani kuwezesha wateka kuchagua kwa urahisi na kudumisha usafi.

Hapa ni ndani ya duka kubwa linaloonyesha foleni ndefu za bidhaa zlilizopangwa vizuri kwenye rafu ,zikionyesha aina mbalimbali ya bidhaa zinazopatikana katika duka kubwa kama vile vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Kuna watu wachache waoonekana kati kati ya duka wakitembea kwenye aisles na huenda wakichagua bidhaa wanazohitaji.

Hivi ni vyombo vya kuhifadhi kwa wingi ambazo nyingi hupatikana katika maduka makubwa au maduka ya vyakula asili. Vinaonekana kuwa na aina tofauti za bidha zisizopakiwa kama vile karanga au nafaka. Vyombo hivi huruhusu wateja kujichukulia kiasi wanachotaka kupunguza upotevu wa vifungashio.

Hili ni duka kubwa, hasa duka la Naivas yenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza ikiwemo matunda na mboga upande wa kulia, na bidhaa za kuoka au zilizopakiwa kwenye masunduku ya mbao mbele. Duka hili lina taa nyingi zinazopangwa kwenye dari, na kuna miundo ya mbao inayoongeza mvuto wa kisasa.

Hii ni idara ya huduma kwa wateja ndani ya duka kubwa kama vile Naivas Supermarket. Maduka makubwa mengi huweka kipaumbele huduma bora kwa wateja na idara ya huduma kwa wateja ni muhimu katika kufikia lengo hili. Idara hii inashughulikia maswala ya wateja, malalamiko, ureshejai wa bidhaa na kutoa msaada mwingine wowote unaohitajika kwa wateja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Upande wa kulia na wa kushoto, kuna rafu ndefu zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa tofauti kama vile vyakula vilivyofungashwa, vinywaji na labda bidhaa za nyumbani. Kuna nafasi pana katikati ya rafu ikiruhusu wateja kutembea kwa urahisi na kuchagua bidhaa zinazowafurahisha.

Hili ni duka kubwa la chandarana foodplus likiwa na mabango yanayotangaza sizzling offers na yanaonekana yakining'inia au kusimama kati ya njia za bidhaa yakivutia macho ya wateja kwenye ofa maalum na punguzo la bei. Rafu ndefu za bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka hili kubwa.

Hili ni rundo la bidhaa za karatasi za choo, za chapa ya Hanan, zilizopangwa kwenye onyesho la matangazo ya promo ndani ya duka kubwa. Karatasi za choo za chapa ya Hanan, zimewekwa kwa uangalifu katika vifurushi vingi. Bidhaa hizo zimewekwa kwenye jukwaa au stendi iliyo na mistari miekundu na machungwa na neno promo limeandikwa wazi mbele, kuashiria kuwa kuna ofa maalum au punguzo.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ambayo kuna rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali ikiashiria uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana dukani. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu baadhi wakiwa wateja wakifanya ununuzi na wengine wanaweza kuwa ni mfanyikazi.

Ni sehemu ya bidhaa za kuoka au zilizopikwa tayari katika duka kubwa. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye vibweta vya kuonyesha vilivyoko kama vile mikate, keki na vyakula vingine vilivyopikwa. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye eneo la duka wakichagua bidhaa au wakipitia kuashiria shughuli za kawaida za ununuzi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ikionyesha safu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa mafuta ya kupikia. Rafu nyingi zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri na chupa za mafuta ya kupikia yenye rangi ya dhahabu. Mpangilio wa rafu unaonyesha jinsi bidhaa zinavyopangwa katika maduka makubwa ili kuwezesha wateja kupata kwa urahisi bidhaa wanazohitaji.